Mazingira ya maji taka ambapo taka nyingi zenye asili ya plastiki, zinaonekana zikiwa zimeatengeneza ukuta usiopitika unaozuia maji safi kupita